Watu wa umri mkubwa wamekusanyika sehemu moja kwa lengo la kupata fursa mbalimbali za kujifunza, ili kujiongezea ujuzi na maarifa yatakayowasaidia kwenye maisha.

Watu mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume wa umri mkubwa waliokosa fursa ya kusoma, wamekusanyika ndani ya chumba kidogo ili waweze kupata elimu itakayowaongozea ujuzi na maarifa.

Eneo kubwa lililoandaliwa maalumu kwa ajili ya wanafunzi wadogo waliopo kwenye kituo cha kulelea watoto au shule za awali, kuna vifaa kama vile bembea.

Eneo kubwa maalumu lililotengenezwa kwa ajili ya watoto wadogo, kufanya michezo aina mbalimbali kwa usalama kama vile kuteleza, kuruka na kadhalika.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ajili ya watoto wadogo kufanya michezo mbalimbali kwa usalama, ikiwemo kuruka ama kuteleza kwalengo la kuwasaidia waweze kukuwa vizuri.

Kitabu kinachotumika na watoto wa shule ya msingi kwaajili ya kujifunza kingereza kwa lengo la kuwasaidia kukuza ujuzi wa kusoma, kuandika, kusikiliza na kuzungumza kwa njia ya picha na hadithi fupi.

Eneo la darasa linalotumika na watoto wadogo ya shule ya msingi, kwa ajili ya kujifunza siku saba za wiki yaani: jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa, jumamosi na jumapili.

Watoto wadogo wa umri mbalimbali wa shule ya msingi wapo darasani na mwalimu wao, anayewafundisha kiingereza na namna bora ya kutamka herufi tofauti.

Mwalimu yupo darasani na wanafunzi wake kwenye shule ya msingi, anawafundisha somo la kingereza kuhusiana na viungo mbalimbali vya mwili kama vile: macho, maskio, mdomo na pua.

Eneo kubwa zuri lipo ndani ya mazingira ya shule, lina vitanda vingi, vinavyotumika kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kuweza kulala au kupumzika, na kujisomea kidogo.

Walimu wapo ofisini kwao wakijadiliana na kushauriana mbinu bora za kuzingatia wakati wa ufundishaji darasani, ili watoto waweze kuelewa na kufaulu mitihani.

Chumba kidogo cha kisasa kinacho fahamika kwa jina la maabara kipo kwenye mazingira ya shule kinatumika haswa na walimu na wanafunzi wa sekondari kwaajili ya vipindi vya darasani.

Maabara kubwa iliyomo ndani ya mazingira ya shule inatumika na wanafunzi wanaosoma sayansi yaani baolojia, kemia pamoja na fizikia.

Chumba kikubwa kilichopo ndani ya mazingira ya shule ya sekondari, kinaitwa maabara kinatumika kwa kujifunzia masomo ya sayansi kwa vitendo, kama vile: kemia, baiolojia pamoja na fizikia.

Shule kubwa nzuri ya ghorofa ya sekondari; inajihusisha na kuwapa watoto elimu kuhusiana na taaluma, stadi za maisha pamoja na maadili.

Mwalimu wa chuo kikuu yupo darasani anatoa elimu kuusiana na mada za aina mbalimbali kwa wanafunzi wake ili kuhakikisha wanapata ujuzi na maarifa mengi.

Wanafunzi wakike na wakiume wa chuo kikuu waliovalia majoho ya rangi nyeusu na nyekundu, wanafurahia na kusherehekea kwapamoja uhitimu wa elimu waliyosoma kwa mda mrefu.

Wanafuzni wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chuo kikuu kwenye darasa, wakimsikiliza mwalimu wao ili kujiongezea ujuzi na maarifa, yatakayowasaidia kwenye maisha.

Wanafunzi wengi wa umri na jinsia tofauti wapo darasani kwa lengo la kupata maarifa ya kitaaluma na ujuzi maalumu, kwa ajili ya ajira pindi wanapomaliza chuo.

Wanafunzi mbalimbali wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na kiume, wapo darasani na mwalimu wao wakisoma mada tofauti ili kujiongezea ujuzi na maarifa.

Watu wako ndani ya chumba kidogo cha ufundi wamevalia makoti ya rangi tofauti, wanasoma tehama kwa vitendo ili kujiongezea ujuzi na kupata kipato mbeleni.

Wanafunzi waliovalia makoti ya ufundi wapo arasani wanasoma tehama kwa vitendo, kwa kutumia vifaa kama vile kompyuta ili kujiongeza ujuzi na maarifa.

Mtu aliyevalia koti la ufundi yupo ndani ya chumba kidogo chenye vifaa mbalimbali vya umeme anajifunza elimu kwa vitendo ili aweze kujiongezea ujuzi na kupata kipato mbeleni.

Kituo kidogo kinachojihusisha na kutoa elimu mbalimbali za kiufundi kwa wanafunzi wao kama vile kufanya matengenezo ya vyombo vya moto ikiwemo magari.

Wanafunzi mbalimbali wapo ndani ya chumba kidogo na mwalimu wao, wanasoma tehama kwa vitendo kwa leng la kujiongezea ujuzi na maarifa, yatakayo wasaidia kwenye maisha baadae.

Wanafunzi mbalimbali wapo ndani ya chumba kidogo wanasoma elimu kwa vitendo, kuhusu mifumo ya umeme ya vifaa tofauti kwa lengo la kuongeza ujuzi na maarifa.

Wanafunzi wa kike na kiume, waliovalia makoti ya ufundi, wapo ndani ya darasa, wakisoma elimu kwa vitendo, Kuhusiana na mifumo ya umeme, Ili kujiongezea ujuzi na kupata kipato mbeleni.

Watu waliovalia makoti ya ufundi wapo ndani ya chumba kidogo, wakijifunza mifumo ya umeme ya vifaa mbalimbali kwa lengo la kujiongezea ujuzi na maarifa ya ubunifu.